Wanawake wawili wakiwa katika chumba kikubwa kinachotumika kama baa na kina mwanga hafifu. Kuna televisheni, viti, pamoja na meza yenye vinywaji mbalimbali; huku mwanamke mwingine aliyevaa sweta la rangi jekundu, akiwahudumia kwa kuwaongezea vinywaji katika meza yao.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi ya bluu nyeupe na kijani ipo ndani ya chumba ina picha ya ng'ombe anayekula majani yanatumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe katika mashine hii mteja anaweza kujihudumia mwenyewe kwa kutumia kadi au malipo ya fedha taslim.

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi ya: bluu, nyeupe na kijani; ipo ndani ya chumba. Inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Mashine hii inamruhusu mteja kujihudumia hata pale muhudumu asipokuwepo.

Mwanamke mmoja akijihidumia katika mashine kubwa ya kisasa, inayotumika katika kuuzia na kuhifadhi maziwa ya ng'ombe. Ina rangi ya: kijani, nyeupe na bluu; pamoja na picha za ng'ombe na maandishi yenye rangi tofautitofauti.

Mashine ndogo ya kisasa ikiwa katika chumba ina rangi ya bluu, maandishi yenye rangi tofauti tofauti, picha ya mtoto pamoja na ng'ombe inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. katika mashine hii mteja anaweza kujihudumia mwenyewe bila ya kuwepo mhudumu.

Mashine ndogo na ya kisasa, iliyo na rangi ya bluu na nyeupe. Ina picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na maandishi ya rangi tofautitofauti. Inatumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe. Mashine hii inamuwezesha mnunuzi kujihudumia pindi pale mhudumu anapokuwa hayupo.

Sehemu ya duka kubwa limepangwa samani aina ya makochi yenye rangi tofautitofauti pamoja na mito yake, vinauzwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali kama vile maofisini na majumbani.

Duka kubwa lililopakwa rangi nyeupe, lina samani mbalimbali kama vile makochi aina ya sofa yaliyo na rangi tofauti tofauti, meza pamoja na kabati. Yamepangwa vizuri ili kuweza kuwavutia wateja waweze kununua kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mafundi seremala wawili wakiwa katika eneo la wazi wakilanda na kukata mbao ambazo zinatumika katika kutengeneza samani tofautitofauti kama vile; meza, viti, vitanda na makabati ambavyo uuzwa kwa watu kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Mwanaume mmoja akiwa amekaa katika eneo la wazi lililopangwa vizuri samani mbalimbali kamavile:makochi ya sofa yenye mito, meza pamoja na kabati ambavyo vinauzwa kwa ajili ya matumizi tofautitofauti.

Watu wenye rika tofauti tofauti wapo katika eneo la soko wamesimama mbele ya meza, iliyo na miamvuli yenye rangi nyekundu. Wakichagua bidhaa mbalimbali kama vile matikitiki maji, ndizi pamoja na matunda mengine Ili waweze kununua. Pembeni kuna meza nyingine na kijana mmoja alievaa koti.

Eneo la soko lililo na bidhaa mbalimbali kama vile vitunguu, maboga, mahindi pamoja na ndizi ambazo zimewekwa chini kwenye mifuko, kuna wafanya biashara pamoja na watu mbalimbali ambao wamefika ili kuweza kununua mahitaji yao.

Sehemu ya soko la kisasa lililo na bidhaa mbalimbali za kielektroniki zilizopangwa juu ya meza na zingine katika mashelfu, kuna wahudumu wawili pamoja na mteja mwanamke ambaye anachagua bidhaa ambazo anahitaji kuzinunua.

Wafanyabiashara wakiwa katika eneo la soko wamekaa, huku bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa vizuri kama vile; mananasi, ndizi, mapapai na matikiti maji, na zingine zikiwa zimetundikwa. Wanasubiri wateja waweze kufika katika eneo hilo la soko na kununua bidhaa hizo.

Duka kubwa na la kisasa lina bidhaa aina ya nguo zilizopangwa vizuri katika mashelfu, na juu ya meza ili wateja waweze kuziona na kununua kulingana na mahitaji yao pia kuna bango kubwa jekundu linaloonyesha punguzo la bei kwa asilimia arobaini.